Chupa ya glasi ilio na maneno na maelezo yanayoashiria kuwa dawa iliyomo ni aina ya vitembe vya madini ya chuma, gramu ishirini na tano, vinavyosaidia kilama mwilini kwa kuwa vifurishi ni laini kwa tumbo na inaongeza nguvu mwilini.

Chupa ndogo tatu zinazojumuisha chanjo, dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano, zitakazoundwa na kutayarishwa kwa matumizi, kupitia namna ya sindano, ili kukinga ugonjwa huo.

Mkononi ni chupa ndogo iliyo na chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano, kando yake ni kipimo kama cha sindano kitakacho kutumika katika kupeana dawa yenyewe.

Mmoja wa wahudumu wa afya ya jamii na mtaani anampa mtoto aliye chini ya miaka mitano chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza kupitia kwa mdomo kuzuia madhara na uenezaji wake.

Chupa ndogo iliyo na chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua kando yake kunayo maelezo kuhusu usalama wa chanjo yenyewe ikiwa na tarehe ya mwisho ya matumizi yake. Maelezo mengine ni ya kusimulia sababu gani mtoto anafaa kuchukua hii chanjo.

Wafanyikazi wawili wanaume wanasukuma mitungi ya gesi kutoka lorini hadi eneo la hospitali, hasa idara ya gesi inayotumika na wagonjwa katika wadi walio na mapungufu ya kupumua.

Chupa ndogo nyeupe, iliyo na maneno, maelezo, matumizi, na pia umuhimu wa dawa zenyenyewe. Mezani kunazo tembe nyekundu, ambazo ndizo zinazopatikana chupani humo.

Madaktari ambao ni wataalam wa shughuli za upasuaji walio kwa mavazi na sare maalum za kukinga uchafuzi wakimhudumia mgonjwa aliye mezani, iliyoko chumbani cha oparesheni.

Mtaalamu wa kemikali aliyevaa mawanda maalum kumkinga kuadhirika akiwa katika shughuli ya ufunguaji, uhifadhi, ufunguaji na utunzaji katika chumba spesheli .

Watu walio na vibuyu vyao vya kubebea maji ya matumizi nyumbani katika eneo la mradi, yanayotokea kwenye tanki iliyo sehemu ya juu kabisa, palipotengenezwa mwafaka.

Kituo cha matibabu kutumia dawa tofautitofauti, kwa kuponya magonjwa, hali na maumivu mbalimbali mwilini, kunazo dawa zimepangwa za majimaji na vilevile dawa za vijitivijiti.

Mhudumu wa afya anaonekana kumshughuikia mteja aliyevaa barakoa na kulala kwenye kitanda spesheli huku akijaribu kusongesha mguu wake ili uwe sawa.

Watoto wawili wa kiume na wa kike wakinawa mikono yao kutumia maji ya bomba yanayotoka kwenye mtungi wa rangi nyekundu ili kudumisha usafi kwa kunawa.

Pakiti iliyo na maneno na maelezo yanayoashiria dawa ya madini na vitamini inayotumika kuongeza idadi ya seli nyekundu za damu na kiwango cha himoglobini na kupunguza uchovu mwilini.

Aliyesimama ni mhudumu wa afya akimpa mtoto mchanga chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza kupitia sehemu ya mdomo, aliyeletwa hospitalini na mama yake aliyeketi kwenye kituo cha afya.

Wahudumu wa afya kituoni katika shughuli ya kumpima mteja kipimo chake cha shinikizo la damu mwilini ili kujua hali yake halisi kutumia mashine maalum ya kidijitali.

Mmoja wa wahudumu wa afya mtaani akimpa dawa iliyo kwa konteina kupitia sindano kwenye mkono wake wa kushoto sehemu ya juu kuliko na misuli akiwa ameketi kitini.

Darasa lililo na wanafunzi ambao wamevaa sare zao za shule, wakiwa wameketi madawatini mwao, yupo mwalimu wao amesimama, na mmoja wa wanafunzi yupo mbele akifanya maelezo fulani.

Daktari mtaalamu wa afya ya mdomo na meno akiwa katika harakati ya kumshughulikia mgonjwa katika chumba cha matibabu. Mkononi anachokifaa cha kazi na anaonekana kumalizia katika shughuli ya kumhudumia mgonjwa mwenyewe.

Vichupa vidogo vidogo vya glasi, vilivyo na chanjo dithi ya ugonjwa wa surua na maelezo, na jinsi ambavyo dawa yenyewe itakavyo peanwa.

Chumba cha matibabu hospitalini hasa idara ya maskio, wapo wahudumu wawili wa afya wakimuhudumia mteja aliyekaa kwa kiti spesheli akashughulikiwe tatizo lake.

Ndani ya hema hili mhudumu wa afya anamhudumia mteja aliyeketi kitini na kumpa dawa kwa namna ya shindano , sehemu ya juu ya mkono wake wa kushoto ambako kuna misuli. Wote wakiwa wamevaa barakoa kuzuia uambukizaji wa virusi vya homa na madhara mengine.